Picha hii ni ya uwanja na inaonyesha mchezo wa kandanda. Ni wachezaji wawili na kuna mpira pale na kuna washambiki kwenye uwanja.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu, inaonekana hawa wachezaji ni wachezaji wa kike ambao wako kwenye uwanja, mmoja pale ambaye amevalia vazi la rangi nyeupe ameshikilia ile mpira ya kikapu na ule mwingine akitafuta ile mpira.

Hapa ni kwenye mahakamani. Mahakamani tunaonyeshwa pale kuna jina ya mahakamani pale na kuna watu wameketi na kusimama wengine nyuma yao. Inaonyeshwa hawa ni wafanyikazi wa mahakama.

Hapa ni kwenye Huduma Kenya ambayo tunaonyeshwa hapa kuna wahudumu wa serikali ambayo mmoja ameshika kipakatalishi na wanatabasamu pale.

Hapa inaonyesha jaji mkuu wa kenya ambaye anaitwa martha koome akiwa kwenye mkutano akiongea na watu mkutanoni.

Hapa tuko kwenye uwanjani ambao tunaona kuna wachezaji pale wakisherehekea ama wakicheka ama wakona furaha tele ambayo inaonekana wamefunga goli. Wachezaji hawa ni wachezaji wa timu ambayo inaitwa Bandari FC.

Hapa kuna washabiki ambao kwamba wanashabikia wako kwenye uwanjani na wanashabikia timu, timu tofauti, hapa inaonekana kwamba kuna mchezo inanedelea na kuna watu wenye wamevalia mareflectors ambayo kwamba wanaonekana wanazuia wale washabiki kuingia kwa uwanjani.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ya Kenya ambayo wanafanya, wanasajili watu kwa kukatia watu vitambulisho ya Kenya.

Hawa ni mashambiki wa mpira wa kadanda. Inaonekana wamevalia nguo za Kenya ambayo wanashambikia timu ya Kenya.

Hizi ni vitambulisho za kenya , vitambulisho hizi zinaonekana zishatengenezwa na ziko tayari kuchukuliwa na wenyewe.

Hapa watu wamekusanyika kusajiliwa na kwa huduma tofauti tofauti, ambayo wanasajiliwa au wanasaidiwa na wafanyikazi wa serikali kutoka Huduma Kenya.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu ambao kwamba wamengawanyika kuwa kuna wafanyakazi wa serikali wa huduma Kenya huduma centre na kuna watu hapo wameketi wakingoja kuhudumiwa ambao kwamba inaonekana kwamba watu wanapatiwa vitambulisho.

Hapa ni kwenye Huduma Kenya ambayo tunaonyeshwa pale kuna watu ambayo wamepiga foleni wakiogonjea kuhudumiwa. Na hii huduma iko Nairobi.

Hawa ni wachezaji wanne, ambao wachezaji hawa wanacheza mpira wa kikapu. Inaonekana pale wanatabasamu sana na mwingine hapo amebeba ile mpira wa kikapu.

Hapa ni kwenye huduma Kenya. Ambayo inaonekana kuna wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya kwenye huduma Kenya. Hawa wanasaidia watu kusajili kama, huduma kama vile kusajili kwa kitambulisho, kuchukua lesesi.

Huyu ni mfanyikazi wa serikali ambayo anafanya katika sector ya huduma Kenya, huyu anafanya kazi ya polisi kupeana shahada katika polisi.

Hapa ni kwenye Huduma Kenya ambayo inaonekana kuwa na wale wafanyakazi wa Huduma Kenya, ambayo ni wafanyikazi wa serikali na wametembelewa na mgeni pale ambayo ni yule mkubwa wa wafanyikazi.

Hapa ni kwenye uwanjani. Uwanja huu unaonekana kuna wachezaji wako pale wanawania mpira. Mpira yenyewe ni mpira wa kikapu. Wameshikilia kwenye mkono. Wachezaji wenyewe ni wachezaji wa jinsia ya wanawake.

Kuna mfanyakazi hapa ya serikali ambaye amevalia reflector na kuna mtu anahudumiwa. Yule mfanyakazi wa serikali anachukua alama ya kidole akimsajili yule

Hawa watu wanatabasamiana, moja wao ni jaji mkuu wa sasa ambayo anaitwa Martha Koome, anasalimia wengine wakiwa wamesimama.

Hao wamevaa shati ambayo inafanana colour ya samawati. Na wanaonekana kwamba ni wafuasi wa chama cha siasa ambayo wanatabasamu pale wanaonyesha wana furaha.

Hizi ni passport ni aina mbili ya passport ambayo ni ya ina ni ya Kenya, moja inaonekana ni ya Kenya ya zamani na ingine ni ya muungabo wa Mashariki, East Africa yaani, East African measure .

Huyu anaonekana amevalia suti na anaonekana akiapishwa na ameshikilia kitabu cha bibilia. Huyu anaonekana ni gavana wa kitambo wa zamani wa Nairobi, ambaye anaitwa Evans Kidero

Hapa inaonyesha watu watano ambao kwamba mmoja wao ni rais na msaidizi wake na kuna wawili pia ambao kwamba ni ni wafanyikazi wa kochini. Mmoja wao ni jaji mkuu na mwingine anayesaidia na yule mwingine ni wa jaji mkuu wa kitambo anaitwa.

Hawa ni wahudumu wa Huduma Kenya. Wale wahudumu wanakuwa mara mingi wanasaidia wateja kuwaelekeza mahali ambao wanafaa kusaidiwa.

Hapa kuna mtu ameketi na wengine wamesimama. Huyu mwenye ameketi amewekelea vidole zake kwenye mashini akichukuliwa biometric hapo, na kuna pia ma televisheni ma kompyuta.

Hapa tunaona watu watatu ambao inaonekana ni majaji wa Kenya. Mmoja yao hapo mwenye ako katikati anaonekana akiapishwa kuchukua ushukani.

Hapa kuna mhudumu wa serikali ambayo kwamba ameketi na kuna mwingine pale anaonekana kwa umbali amesimama. Huyu anaonekana akiangalia tarakilishi yake na kuna pia kuna karatasi ambayo kwamba zinaonyesha ni kararatasi za application ya.

Hapa ni kwenye uwanjani ambao inaonekana kuna game au kuna mchezo inandelea. Mchezo ambayo iko kati ya timu mbili, moja amabo wamevaa jezi nyekundu na ingine wamevaa jezi ya colour manjano.

Hapa kuna vitambulisho vya watu wengi ambao kwamba ziko tayari kuchukuliwa. Zimetengenezwa na zimeletwa watu wenyewe kuchukua.

Wale pale wameketi ni wahudumu wa serikali wa Huduma Kenya. Wameketi pale ambao wanangoja, mtu kukuja, watu kukuja kuwasaidia, kusaidiwa. Hawa wenye wana, wanatengenzea cheti cha kuzaliwa...

Hawa ni washambiki wa mpira wa kadada. Wale wanaonyesha kwa kutabasamu na pia wamebeba bendera ya Kenya, wanaonyesha hapa ni Kenya.

Hawa ni wahudumu wa serikali. Ni wafanyikazi wa serikali wa Huduma Kenya ambayo wameshika kambi pale wakiwa na vipakatarakilishi zao. Wanasajili watu kwa kuchukuwa huduma za serikali.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Hiyo inaonyesha kwamba kuna kazi inaendelea hapo wakihudumiwa na wafanyikazi wa serikali wa Huduma Huduma Center . Hapa kuna baadhi yao wanakatiwa vitambulisho na wengine wanatafuta service nyingine.

Hapa ni, kuna watu wawili ambayo inaonekana kuwa na mchezaji mmoja wa Ulinzi Stars, na kuna yule ambaye anampokea yule mchezaji kwenye, kwenye timu hio rasmi.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya ambaye anaitwa Martha koome amesimama pale akiwahutubia ama akitoa hotuba Kwa watu wenye wako mbele yake

Hapa kuna kongamano ya watu na pia kuna ile rais amesimama pale anasalimia watu wenye wamekusanyika pale. Rais amevalia, pale amevalia.

Hapa kuna watu wawili ambao mmoja ni mhudumu wa serikali anahudumia huyu mama, na anafanya kazi katika huduma Kenya, na kuna wengine hapo anachukuliwa vidole.

Hapa kuna washabiki wa Gor mahia ambao wanapiga vuvuzela kuonyesha kwamba wameshinda. Mmoja amebeba drum ya kupiga na wengine wamebeba vuvuzela wana.

Hapa ni kwenye Huduma Kenya ambayo inaonekana kuna wahudumu wa serikali ambayo wameketi pale kwa umbali, na kuna tarakilishi pale na kuna viti za wateja.

Hawa ni maafisa wa serikali. Wao wameketi na kuna wengine wamesimama kando zao. Kuna wenye wanaoonekana pale wanatia sahihi kwa vitabu pale na kuna yule mwingine pale amesimama...

Hii ni sherehe ya kuapisha rais wa Kenya. Hapo yule rais wa Kenya wa zamani ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta na kuna jaji mwenye anamuapisha, kuna bibi yake pale.

Hapa kuna watu watatu ambayo mmoja wao ni rais wa Kenya wa pili ni jaji mkuu wa Kenya ambaye anaitwa Martha Koome watatu ni spika wa

Hapa kuna kongamano ya watu, pia tunaona kuna wafanyakazi wa serikali pale, na kuna watu pia wameketi pale kando, wakisubiria kufanyiwa ama kuhudumiwa na wale wahudumu wa serikali ama wafanyikazi wa serikali.

Hapa ni kwenye uwanjani, hapa tunaonyeshwa pale kuna timu ambayo wamekusanyika pale na wanaomba kabla ya kuanza mchezo.

Hapa kuna watu wamekusanyika ambao kwamba wamesimama pale. Kuna mmoja anaongea na watu wote wana wako kutoka kwa chama cha ODM ambao ni chama cha siasa.

Mechi kati ya wachezaji Gor Mahia wakicheza na FC Leopards alama wakiwa nayo ni moja kwa moja...

Hapa ni huduma Kenya ambao kuna watu pande tofauti kuna wafanyikazi wa huduma na kuna ambao kwamba wanangoja kuhudumiwa. Wengine wameketi mbele ya wahudumu wakiongoja kuhudumiwa.

Hapa ni kwenye huduma ya Kenya, Tunaona wale wafanyikazi wa serikali ambayo wanatumia tarakilishi kusajili wale watu ambayo wanangojea kwenye foleni.

Huyu ni mfanyikazi wa serikali ambayo ni jaji mkuu wa Kenya ambaye anaitwa Jaji Martha Koome, anatoa hotuba.

Ha, hapa tunaonyeshwa pale kuna mteja na kuna mfanyi kazi wa serikali ambayo anapeana maelezo kuhusu usaidizi ama huduma za wa, za Huduma Kenya.

Hapa ni kwenye Huduma Kenya ambayo wale watu wameketi pale wakisubiria kuhudumiwa na wale wahudumu wa serikali.

Hapa ni kwenye ofisi ya usajili wa wapiga kura, tunaona pale kuna Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara wa upinzani na kuna wafanyikazi pale wawili wameketi pale kuna mmoja amesimama.

Hii ni huduma ya Kenya ambayo inasaidia kuhudumia ama kupea watu wa Kenya huduma za serikali. Sa pale kuna yule askari na kuna watu pale wanatembea waki

Hii inaonyesha picha ya koti ya mahakama ya juu ya Kenya na pia inaonyesha hapa kuna maneno ambayo inahusu ngono ama uhusiano katika watu jinsia moja.

Hapa ni huduma kenya kuna wateja pale wamesimama juu ya wale wahudumu kenya .Wahudumu wa huduma kenya, yule anonekana ni chifu na mwingine ameketi pale.

Hapa inaonyesha picha ya watu watatu ambao wamevaa jezi ya colour , ya rangi moja ambayo ni rangi ya nyekundu. Amu, mzee wa katikati, mtu wa katikati ame, amejipaka kwenye uso rangi ya bendera ya Kenya, na kuna wasichana wako kando yake ambao kwamba wanaonyesha wako, wako na furaha.

Hapa ni mahali watu huketi wakati ambapo wanaogoja kuhudumiwa na wahudumu wa serikali. Hawa wanaongoja kuhudumiwa, kusajiliwa na kukatiwa pasipoti.

Hapa ni kwenye uwanjani ambayo tunaonyeshwa kuna timu mbili wako kwenye uwanjani wanacheza. Timu moja imevalia vazi la rangi ya manjano na wengine wamevalia rangi ingine. Hapa tunaona wanacheza mpira.

Hapa inaonyesha rais wa Kenya na jaji mkuu wa Kenya na hii ni ishara kwamba siku ya kuapisha rais kirasmi kuingia ofisi yake na kuchukua atamu.

Kuna watu pale wamesimama. Kuna mmoja wao amesimama na kuna wengine wameketi ambayo inaonekana ni wafanyikazi wa serikali katika Huduma Kenya. Yule mmoja amesimama pale akavalia suti pale anaonekana kama ni meneja wao.

Hapa ni kwenye barabara na kando ya barabara kuna mahali ambao inaitwa utoaji wa kutoa majitaka ambayo takataka imejazwa pale ndani, na uchafu imejazwa kwenye hio utoaji wa maji chafu.

Hapa kuna kongamano ya watu na kuna pia wahudumu wa serikali. Inaonekana hapa kuna ishara ya kuwa watu wanafanyiwa usajili.

Hapa kuna watu watano, mmoja anawasaidia ni mfanyikazi wa serikali, ameketi mbele yao kuwa saidia watu wengine hao wengine wameketi hapo wakisubiria kusaidiwa na yule mtu wakizungumza.

Hapo kuna sherehe ya kuapisha raisi ambayo raisi amesimama pale na bibi yake ameshikilia kitabu pale. Kuna jaji mkuu, na yule raisi ameshikilia bible .

Huyu ni rais wa kitambo wa Kenya ambaye akona watu wengine au wafanyikazi wa serikali. Nyuma yake kuna yule ambaye anamchunga na hawa wengine wamesimama hapo kando yake na mwingine anamsalimia.

Hapa ni kwenye uwanjani ambao tunaonyeshwa kuna watu pale wamesimama pale wanapiga vigelegele ambayo inaonekana washabiki wa timu wa Gor Mahia.

Huyu ni mwanariadha ambaye kwamba anacheza ule mchezo wa kuruka. Kuna mmoja pale anaruka na wengine pale wameketi wakimtazama, wakimtazama venye anaruka..

Hapa ni kwenye Huduma Kenya ambayo tunaonyeshwa kuna wahudumu wa serikali. Huyu mhudumu tunaonyeshwa ameshikilia pale tunaona ameshikilia tarakilishi ambayo anapiga bodi akiingiza maneno.

Huyu ni mtu ambaye jinsia yake ni wa kike ambaye anaitwa Ms. Hellene Rafaela Namisi, ambayo anahojiwa kwa kuhusu kupewa kazi ya ujaji ya mahakama ya rufaa.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ama wanafanya katika Huduma Kenya. Wanafanya usajili ya watu kwenye vitu tofauti tofauti kama vile, kuchukua kitambulisho na zingine.

Hapa ni kwenye huduma na kuna watu wenye wamekaa pale na kuna wengine ambao wamesimama. Ambao wamekaa ni wafanyikazi wa huduma na ambao wamesimama ni watu ambao wanangojea kuhudumiwa.

Huyu ni mzungu na pia kuna waafrika wengine pale ambao wamevali jezi la Kenya. Hawa ni washabiki wa Kenya ambao wanashabikia mpira ambayo inaendelea kwa hivi kwa hiyo wakati.

Hii ni posta ambayo inaonekana ina logo na pia jina ya chama ya Jubilee . Motto yao ni mbele pamoja.

Hapa kuna watu wamekusanyika wakiwa wamevaa colour moja ambayo ni ya machungwa ambayo inaonyesha kuwa ni chama cha siasa, na imeongozwa na kinara wao ambaye anaitwa Raila Amolo Ondinga, wakionyesha ishara wame.

Hawa ni watu ambayo wamekusanyika kwa kwenye uwanja inaonekana hawa ni wafuasi wa mpira ambayo inaonekana wengine wamevalia jezi ya Kenya, wengine wakisha wakipiga vigelegele pale na nderemo.

Huyu ni rais wa Kenya. Wanashabikia timu ya Kenya ambayo ni Harambee Stars . Watu wa serikali hapo wameketi wengi ambayo wanatazama mechi ama mchezo kati ya Kenya na wengine.

Hapa ni kwenye uwajani ambao kwamba inaonekana kuna washabiki pale ikipiga vingelele na kuna mwingine pale anaonekaana amebeba fufuzela anapiga fufuzela pale.

Hapa ni Huduma Kenya ambayo watu wafanyikazi wa huduma wako pale. Kuna wenye wameketi na kuna ambao wamesimama.

Hii ni posta ambayo inaonyesha kuna mama pale, picha ya mama na hii picha inaonyesha kwamba hii ni posta ya kampeni ambayo ya uchaguzi, inaonyesha...

Hapa kuna mkusanyiko wa watu ambao uko kwenye foleni na kuna mfanyikazi wa serikali ambaye amevaa barakoa na anawasaidia kusajili watu akichukua vidole zao.

Hapa inaonekana kuna vitambulisho mingi za watu, ambazo ziko tayari kuchukuliwa na kutumika kwenye, kwenye sheria. Hizi vitambulisho zimesha, zimetengenezwa na zinangoja kuchukuliwa na wenyewe.

Hapo inaonyesha kuna watu na kuna wafanyikazi wa huduma center wa Kenya na kuna viti pia. Kuna watu hapo wameketi wakiongoja kuhudumiwa na wafanyikazi wa huduma.

Hawa ni wahudumu wa serikali. Hapa ni katika huduma Kenya. Inaonekana kuna yule waziri wa kitambo ambayo amesimama pale amevalia nguo za huduma Kenya.

Hapa kuna watu wenye wanapiga vigelegele wanacheka, wanafurahi wanaonyesha kwamba wana furaha kwa kuonyesha vidole zao juu na kucheka na wakibeba bendera ya Kenya.

Hii ni kwenye uwanja uwanjani ambao tunaona wanariadha wanakimbia kwenye uwanja ambao tunaona moja wao ni mwanariadha wa Kenya ambaye wanashindana kwenye uwanja.

Hapa ni kwenye uwanjani. Uwanja wa mpira wa kikapu. Inaonekana kuna timu wawili pale wanang'ang'ania ama wana wanacheza ile mpira. Mmoja ameshikilia ile mpira mwingine anakimbilia kushika mpira.

Hapa kuna watu wameketi na wanaonekana kwamba ni wafanyakazi wa huduma Kenya na wamevalia barakoa na sare zao rasmi.